Nguzo refu na imara, iliyo simamishwa kwa kuchimbiwa ardhini, ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali, zikiwemo nyaya nene na ndefu zinazotumiwa kwa ajili ya kusafirisha nishati ya umeme kutoka eneo moja kuelekea eneo lingine na kusambaza katika jamii za watu.

Nguzo mbili ndefu na imara ambazo zina vifaa mbalimbali kimojawapo kikitumika kwa ajili ya kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme na kusambazwa kwenda katika maeneo mbalimbali kwa kutumia nyaya ndefu na nene.

Daraja kubwa lililotengenezwa pamoja na kituo kinachotumika kwa ajili ya kufua umeme, kwa kutumia nguvu ya maji yanayotiririka na kuzungusha magurudumu, kisha nguvu hiyo hubadilishwa na kuwa nishati ya umeme, ambapo husambazwa kwenda katika sehemu mbalimbali ili kutumiwa na watu.

Nguzo mbili refu na imara zilizo fungwa vifaa mbalimbali ikiwa kifaa kinachotumika, kuongeza na kupunguza nguvu ya umeme, na kusambaza kwa kutumia nyaya pamoja na kifaa kinachotumika kuongeza au kupunguza nguvu ya umeme na kusambaza kwa kutumia nyaya refu refu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ili watu waweze kupata nishati hiyo muhimu kwa urahisi.

Nguzo mbili refu na imara zilizochimbiwa chini, zikifungwa vifaa mbalimbali vya umeme, kikiwemo kifaa kinachotumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme, na kusambaza nishati hiyo muhimu katika jamii, kwa kutumia nyaya nene na refu.

Kituo kikubwa ambacho kina mitambo, mashine na vifaa mbalimbali vinavyotumiwa kwa ajili ya kuzalisha nguvu ya umeme, kisha nishati hiyo muhimu kusafirishwa na kupelekwa katika kituo kingine cha cha kupooza na kusambaza nishati hiyo muhimu katika jamii.

Kituo kidogo ambacho kina tumika kufua umeme kwa kutumia nguvu ya maji yanayo tiririka. Yakizungusha magurudumu makubwa kisha nguvu hiyo hubadilishwa kwa kutumia mota na kuwa nishati ya umeme. Ambayo husafirishwa na kwenda kutumiwa na watu.

Nguzo refu na imara iliyo simamishwa pembeni ya kuta, ikiwa limefungwa vifaa mbalimbali, zikiwemo nyaya refu zinazotumika kusafirisha nishati ya umeme kutoka katika hiyo na kuelekea katika nguzo nyingine, na pia upeleka nishati hiyo katika majumba au makazi ya watu.

Nguz refu na imara iliyotengenezwa kwa kutumia chuma ikiwa imefungwa nyaya za umeme zinazosafirisha nishati hiyo, kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Pia kuna taa ambayo inatoa muangaza wakati wa usiku, panapokua na giza.

Daraja kubwa ambalo linatiririsha maji kwa nguvu kubwa, lina sehemu au kituo kinachofua umeme pale ambapo maji yanazungusha magurudumu na nguvu hiyo hubadilishwa kuwa nishati ya umeme, kisha kusambazwa katika maeneo tofautitofauti ili kutumiwa na watu.

Nguzo refu na imara iliyotengenezwa kwa kutumia chuma ambayo inatumika kwa ajili ya kusafirisha nishati ya umeme kwa kutumia nyaya, nguzo hiyo ina alama ya fuvu la mtu na yenye maandishi hatari, hivyo haparuhusiwi mtu kusimama au kuchezea nguzo hiyo.

Kituo kikubwa ambacho kinatumika kwa ajili ya ufuaji wa nguvu za umeme, kwa kutumia maji au bwawa linalotiririsha maji kwa nguvu kubwa kisha kuzungusha magurudumu na nguvu hiyo kubadilishwa kuwa nishati ya umeme, na kusambazwa ili iweze kutumiwa na watu.

Nguzo refu na imara iliyochimbiwa katika ardhi kwenye maeneo ya vijijini pasipo kuwa na makazi mengi ya watu, ikiwa na nyaya refu nene zinazotumika kusafirisha nishati ya umeme kutoka eneo moja na kwenda eneo lingine.

Kituo kikubwa ambacho kina mitambo, mashine na vifaa mbalimbali pamoja na wafanya kazi wakifanya shughuli za uzalishaji wa umeme na kusafirisha nishati hiyo muhimu kwenda katika kituo cha kupooza na kusambaza umeme huo kwa watumiaji mbalimbali.

Ngozo refu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, kikiwemo kifaa ambacho kinatumika kukuza au kupunguza nguvu ya umeme na kusafirisha nishati hiyo muhimu katika jamii kwa kutumia nyaya refu na nene.

Nguzo mbili refu na imara zimesimamishwa katikati ya majengo au makazi ya watu zikifungwa vifaa mbalimbali kikiwemo kifaa kinachotumika kuongeza au kupunguza nguvu ya umeme na kusafirisha kutoka eneo hilo kwenda eneo lingine kwa kutumia nyaya refu.

Kituo kikubwa ambacho kina vifaa na mitambo mbalimbali, inayotumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme, kisha nishati hiyo kusafirishwa kwa kutumia minara mikubwa ya chuma, na nyaya nene na ndefu kwenda sehemu mbalimbali ili iweze kutumiwa na watu.

Eneo au kituo ambacho kina mitambo na mashine zinazotumika kwa ajili ya kuzalisha umeme, kisha nishati hiyo muhimu kusafirishwa kwa kutumia minara pamoja na nyaya refu, kutoka katika eneo hilo na kwenda katika kituo kingine cha kupozea, na kusambaza kwa watumiaji.

Kituo ambacho kina mitambo inayotumiwa kwa ajili ya kufua umeme pale ambapo maji hutiririka na kuzungusha magurudumu, kisha nguvu hiyo hubadilishwa na kuwa nishati ya umeme na kusambazwa kwenda katika maeneo mbalimbali ili iweze kutumiwa na watu.

Nguzo ndefu na imara iliyochimbiwa chini ambayo ina vifaa mbalimbali zikiwemo nyaya refu na nene zinazotumika kwa ajili ya kusafirisha nishati ya umeme kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, ikiwa ni jitihada za usambazaji wa huduma hiyo muhimu katika jamii.

Kituo kikubwa ambacho kina mitambo, mashine na vifaa mbalimbali vya umeme vinavyotumika kwa ajili ya kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme, na kuisafirisha kwa kutumia nyaya refu kutoka katika eneo hilo na kwenda katika maeneo mbalimbali.

Nguzo refu na imara iliyochimbiwa pembezoni mwa ghorofa ambalo hutumika kama makazi ya watu, nguzo hiyo ina vifaa mbalimbali zikiwemo nyaya refu zinazosafirisha nishati ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Kituo kikubwa kilicho na mashine na mitambo ya kisasa ambayo inatumika kwa ajili ya kuzalisha umeme, kisha umeme huo usafirishwa katika minara na nyaya refu na kwenda katika vituo vingine vya kupooza na kusambaza nishati hiyo muhimu katika jamii.

Nguzo mbili refu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, kikiwemo kimojawapo ambacho kinafanya kazi ya kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme na kusafirisha kwa kutumia nyaya refu kutoka eneo hilo kwenda sehemu mbalimbali za makazi au ofisi za watu.

Nishati ya umeme ikitumika kama sehemu ya ulinzi kwa kuzungusha nyaya zilizomenywa juu ya kuta pamoja na geti, ili pale mtu anapojaribu kuvuka na kuingia ndani ataweza kupigwa na shoti endapo umeme utaruhusiwa kupita katika nyaya hizo.

Nguzo ndefu na imara iliyosimamishwa pembezoni mwa mto, ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali zikiwemo nyaya ndefu zinazotumika kusafirisha nishati ya umeme kutoka katika eneo moja kuelekea katika eneo lingine.

Nguzo refu na imara zilizochimbiwa chini na kufungwa vifaa mbalimbali kama vile nyaya refu na nene, zinazotumika kusafirisha nishati ya umeme kutoka katika nguzo moja na kwenda katika nguzo nyingine. Ikiwa ni jitihada za usambazaji wa nishati hiyo muhimu katika jamii.

Nguzo refu na imara zilizochimbiwa chini zikiwa zimepangiliwa katika mstari mnyoofu, zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, zikiwemo nyaya ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo muhimu, kutoka katika nguzo moja na kuelekea katika nguzo nyingine.

Nguzo mbili refu zimechimbiwa chini na kufungwa vifaa mbali mbali vya umeme, kimoja wapo kinatumika kwa ajili ya kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme na kusambazwa kwenda katika maeneo mbalimbali ya jamii kwa kutumia nyaya refu.

Mnara mrefu na imara uliotengenezwa kwa kutumia vyuma vizito, ukiwa una vifaa mbalimbali zikiwemo nyaya nene na refu zinazotumika kusafirisha nishati ya umeme kwa masafa marefu, ikiwa ni kutoka eneo moja kuelekea eneo lingine.

Nguzo refu na imara iliyochimbiwa chini, imefungwa nyaya nene na refu, zinazotumiwa kwa ajili ya kusafirisha nishati ya umeme, kutoka katika eneo moja na kwenda katika eneo lingine, pia imefungwa taa ambayo hutoa mwangaza wakati wa usiku.

Kituo kikubwa chenye vifaa mbalimbali na mitambo ambayo inatumiwa kwa ajili ya kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme, na kusafirisha kwenda sehemu mbalimbali katika jamii kwa kutumia minara mirefu ya chuma na nyaya refu na nene.

Nguzo refu na imara ya chuma, ambayo ina vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwemo nyaya ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, ikirahisisha usafirishaji wa nishati hiyo muhimu katika jamii.

Nguzo refu na imara zilizo chimbiwa chini zikiwa katika mstari mnyoofu, zimefungwa vifaa mbali mbali zikiwemo nyaya nene na refu zinazotumika kusafirisha nishati ya umeme kutoka katika nguzo moja kuelekea kwenye nguzo nyingine.

Nguzo mbili refu na imara zilizofungwa vifaa mbali mbali, kikiwemo kifaa kinachotumika kuongeza na kupunguza nguvu ya umeme ili kutokusababisha shoti, na kusafirisha kwa kutumia nyaya refu na nene.

Nguzo mbili refu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, kikiwemo kifaa kinachotumika kupooza au kuongeza nguvu ya umeme pale hitilafu inapotokea na kusambaza kwenda sehemu mbalimbali kwa kutumia nyaya refu na nene.

Nguzo mbili refu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, kikiwemo kifaa kimojawapo kinachotumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme na kusafirisha kwa kutumia nyaya refu kutoka eneo moja kuelekea eneo lingine.

Nguzo refu na imara iliotengenezwa kwa kutumia chuma ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali zikiwemo nyaya nene na refu zinazotumika kwa ajili ya kusafirisha nishati ya umeme kutoka eneo moja kwenda liingine, ikiwa ni hatua muhimu katika usambazaji wa nishati hio katika jamii.

Kituo kikubwa ambacho kina mitambo mashine pamoja na vifaa mbalimbali, vinavyotumika kwa ajili ya kuzalisha nguvu ya umeme na kusafirisha katika minara na nyaya refu, kutoka eneo hilo, na kwenda katika vituo vingine, ambapo hupoozwa na kutumiwa na watu.

Nguzo refu na imara iliyofungwa vifaa mbali mbali zikiwemo nyaya refu na nene, ambazo zinatumika kwa ajili ya usafirishaji wa nishati ya umeme, kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, ikiwa ni jitihada za usambazaji wa nishati hiyo muhimu katika jamii.

Nguzo mbili refu na imara zilizochimbiwa chini na kufungwa vifaa mbalimbali vya umeme, kikiwemo kifaa ambacho kinapaswa kuongeza au kukuza nguvu ya umeme ili kutokusababisha shoti na kusafirisha kwenda sehemu mbalimbali kwa kutumia nyaya.

Nguzo refu na imara yenye vifaa mbalimbali zikiwemo nyaya refu na nene zinazotumika kwa ajili ya kusafirisha nishati ya umeme kutoka katika eneo moja na kwenda katika eneo lingine. Pia kuna taa ambazo hutumiwa kutoa mwangaza wakati wa usiku.

Kitu kikubwa ambacho kina mitambo, mashine na vifaa mbalimbali. Vinavotumiwa kwa ajili ya kukuza au kupunguza nguvu ya umeme, kisha kusafirisha nishati kwa kutumia minara mirefu ya chuma pamoja na nyaya kutoka eneo hilo na kwenda eneo lingine.

Nguzo mbili refu na nene zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, zikiwemo nyaya refu na nene zinazosafirisha nishati hiyo muhimu inayohitajika na watu katika jamii, kutoka eneo moja na kwenda eneo lingine ili watu waweze kupata huduma hiyo kwa urahisi.

Minara mirefu na imara iliyotengenezwa kwa kutumia vyuma vizito ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali, zikiwemo nyaya nene na refu zinazotumika kusafirisha nishati ya umeme kwa masafa marefu kutoka eneo moja kwenda eneo lingine.

Nguzo mbili, refu na imara, zilizo fungwa vifaa mbalimbali vya umeme, kikiwemo kifaa ambacho kinachotumika kwa ajili ya kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme na kusambaza kwa kutumia nyaya refu kwenda maeneo mbalimbali hili kutumiwa na watu.

Kituo kikubwa ambacho kinatumika kwa ajili ulya kufua umeme utokanao na maji yanayotirirrika yakizungusha magurudumu na nguvu hiyo kubadilishwa kuwa nishati ya umeme, kisha kupoozwa na kusambazwa kwenda sehemu mbalimbali ili kutumiwa na watu.

Kituo kidogo kinachotumika kwa ajili ya kufua umeme, kwa kutumia maji yanayotiririka yakizungusha magurudumu, kisha nguvu hiyo hubadilishwa na kuwa nishati ya umeme na kusambazwa kwenda katika maeneo mbalimbali ya jamii ili kuweza kutumika.

Kituo au eneo lenye mashine, mitambo na vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya kuzalisha nishati ya umeme, kisha umeme huo kusafirishwa kwa kutumia nyaya na kupelekwa katika vituo vingine vya kupoza na kusambaza nishati hiyo katika jamii.

Watu wakiwa katika ujenzi au utengenezaji wa mnara mrefu wakitumia vifaa mbali mbali, mnara huo unatumika kwa ajili ya kusafirisha nishati muhimu ya umeme kutoka eneo moja kuelekea eneo lingine.

Stesheni kubwa yenye mitambo, mashine, na vifaa mbalimbali vinavyotumiwa kwa ajili ya kufua nguvu ya umeme na kusambaza kwa kutumia minara mirefu na nyaya kutoka katika eneo hili kwenda katika vituo vingine, ambapo upoozwa na kusambazwa kwa wateja.

Nguzo refu na imara iliyochimbiwa chini ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, zikiwemo nyaya refu na nene ambazo zinatumika kwa ajili ya usafirishaji wa nishati hiyo ya umeme kutoka eneo moja na kwenda eneo lingine.

Nguzo refu na imara iliyofungwa vifaa mbalimbali zikiwemo nyaya nene na ndefu, zinazosafirisha nishati ya umeme kutoka katika nguzo moja kuelekea katika nguzo nyingine. Na pia husambaza katika majumba au maofisi ya watu.

Alama ya barabarani yenye muundo wa pembe tatu iliyochorwa kwa kutumia rangi za aina mbalimbali kama vile nyekundu, nyeusi pamoja na nyeupe ikiwa na alama ya mtu anayechota mchanga, ikiashiria kuwa eneo hilo panafanyika ujenzi.

Alama ya barabarani au kibao chenye muundo wa duara, kilichochorwa kwa kutumia rangi tofautitofauti kama vile nyekundu, nyeupe na nyeusi ambacho kina herufi "P" iliyokatwa kuashiria kuwa, eneo hilo haparuhusiwi kuegeshwa chombo cha moto.

Eneo la barabara iliyotengenezwa kwa kiwango cha lami, inayotumiwa na vyombo vya moto; ikiwa ina mistari ya rangi nyeupe, imechorwa. Ikiashiria kuwa eneo hilo ni salama kwa watembea kwa miguu, kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, pia magari hupaswa kupunguza mwendo.

Alama ya barabarani ambacho ni kibao cha pembe nne kilichopakwa rangi mbalimbali ikionyesha mtu anatembea, kuashiria kuwa eneo hilo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka. Ikiwa kuna mistari ya rangi nyeupe na njano.

Barabara refu na pana iliyotengenezwa kwa kiwango cha lami; ikitumiwa na vyombo vya moto ikiwa ni magari au pikipiki, kwa ajili ya kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, pia kuna mistari ya rangi nyeupe mfano wa pundamilia ambapo watembea kwa miguu huruhusiwa kuvuka.

Eneo ka barabarani ambalo limechorwa mistari myeupe na myeusi kama vile rangi ya mnyama punda milia, ikiashiria kuwa eneo hilo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka barabara hiyo na pia madereva kuwa makini au kupunguza mwendo.

Eneo la barabara ya lami, ambapo kuna makutano ya barabara nyingi kukiwa na taa ambazo zinatumika kuongoza magari ili kutokusababisha ajali, na alama au bango inayoonyesha sehemu salama ya watembea kwa miguu kuweza kuvuka.

Alama ya barabarani iliyotengenezwa katika muundo wa pembe tatu ikiwa imepakwa rangi mbalimbali kama vile nyekundu, nyeupe pamoja na nyeusi. Ikionesha watu wawili wakitembea kuashiria kuwa eneo hilo la barabara, ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka.

Eneo maalumu la barabara liliochorwa mistari mnyeupe ikiwa, inafanana na rangi ya pundamilia ambapo huashiria kuwa eneo hilo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka barabara, na pia madereva kuwa makini na kupunguza mwendo kasi.

Vijana wa kiume wakifunga taa katika makutano za barabara zinazotumika kuongoza magari, ili kutokusababisha ajali. Taa ya kijani ikiruhusu magari kupita, taa nyekundu ikisimamisha magari na taa ya njano ikiashiria kuwa tayari.

Alama ya barabarani, yenye muundo wa duara ikiwa imesimamishwa pembezoni mwa jengo ikionyesha mfano wa alama ya toa iliyochorwa kwa rangi nyeupe katika kibao cha rangi nyekundu. Ikiashiria kuwa hakuna sehemu ya kuingilia katika eneo hilo.

Alama za barabarani ambazo ni taa zenye rangi tatu zinazobadilika baada ya muda fulani ili kuweza kuongoza magari yasiweze kusababisha ajali. Taa hizo ni pamoja na kijani, ikiashiria kutembea, nyekundu, ikiashiria kusimama, na njano, ikiashiria kuwa tayari.

Alama ya barabarani yenye muundo wa duara ikiwa imechorwa kwa kutumia rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, pamoja na nyeusi. Ikiwa ina herufi "P" iliyokatwa katikati, kuashiria kuwa eneo hilo haparuhusiwi kufanywa maegesho ya magari.

Alama za barabarani ambazo ni taa zinazofungwa katika makutano ya barabara ili kutokusababisha ajali zikiwa na rangi tofauti na kubadilika baada ya muda fulani ili kuongoza magari na kutokusababisha ajali ikiwa rangi ya kijani inaruhusu kupita, nyekundu kusimama, njano kuwa tayari.

Barabara refu na pana ambayo imetengenezwa kwa kiwango cha lami, ikitumiwa na vyombo vya moto kama magari au pikipiki. Huku pembezoni kukiwa na barabara ya vumbi inayotumiwa na watembea miguu, kuweza kupita.

Barabara zilizotengenezwa kwa kiwango cha lami, zikiwa zipo katika pande mbili, upande mmoja magari yakiwa yanapandisha, na upande mwingine magari yakiwa yanashusha. Pia kuna daraja refu, lililopita kwa juu linalotumiwa na watembea kwa miguu kuvuka barabara hizo.

Dereva wa kiume aliyevaa kofia kichwani akiwa anaendesha chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki, yenye magurudumu mawili, na nyuma ina boksi linalotumika kuhifadhia mizigo, ambayo mteja ameiagiza mtandaoni na anapelekewa sehemu anapohitaji.

Barabara refu na pana ambayo imetengenezwa kwa kutumia lami, inayotumiwa na vyombo vya moto yakiwemo magari au pikipiki, pembezoni kukiwa na nguzo refu zilizofungwa taa zikitoa mwangaza wakati wa usiku ili kutokusababisha ajali za barabarani.

Gari kubwa na maalumu ambalo linatumika katika utengenezaji wa barabara ya vumbi, likimwaga lami ya moto na kuikandamiza ili barabara hiyo kuwa katika kiwango cha lami na kutumiwa na magari mazito, na kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine.

Eneo la makutano ya barabara, zinazotokea pande nne zikiwa zimetengenezwa kwa kiwango cha lami ambazo hutumiwa na magari au pikipiki, eneo hilo lina muundo wa duara na magari hufuata utaratibu maalumu, ili kutokusababisha ajali za barabarani.

Kijana wa kiume ambaye ni dereva aliyevaa kofia kichwani na nyingine ameshika mkononi pamoja na kizibao kinachoonyesha nembo ya kampuni anayofanyia kazi, amesimama pembeni ya chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki yenye magurudumu mawili anayeitumia kusafirisha watu au wateja kutoka eneo moja kwenda eneo lingine.

Barabara nzuri zilizotengenezwa kwa viwango vya lami zikitumiwa na magari makubwa na madogo au pikipiki, pia kuna barabara zilizopita juu barabara zingine ili kuepusha ajali au foleni ndefu ya magari.

Madereva wawili walio vaa vizibao vya rangi ya kijani, pamoja na kofia vichwani, wakiwa katika kituo maalumu ambacho kinatumika kwa ajili ya kuchaji betri za chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki, wanazozitumia kwa ajili ya kujipatia kipato wanapopata mteja.

Garimoshi au treni ya rangi nyekundu ikiwa inapita kwenye barabara maalumu ijulikanayo kama reli, inatumiwa kwa ajili ya kubeba abiria au kubeba mizigo katika mabehewa yake na kusafirisha kutoka eneo moja kuelekea eneo lingine.

Mwanaume aliyevaa kofia kichwani akiwa amekabidhiwa chombo cha usafiri, ikiwa ni pikipiki yenye magurudumu mawili na amepanda tayari kwa kuiwasha na kuendesha, ikionekana amepatiwa na kampuni yenye jina la farasi.

Eneo la barabarani linalotumiwa na vyombo vya moto ikiwa ni magari na pikipiki pia kukiwa na msongamano wa watu wanaovuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine katika eneo lenye mistari myeupe mfano wa rangi za pundamilia.

Wafanyakazi wakiwa wanafanya shughuli ya utengenezaji wa barabara, katika kiwango cha lami kukiwa kuna chombo maalumu au gari kubwa ambalo linalomwaga lami hiyo na kuikandamiza ili kuwa imara, na kuweza kutumiwa na magari makubwa yenye mizigo.

Kijana wa kiume amebeba gunia dogo akilipakiza katika chombo cha usafiri ambao ni pikipiki yenye magurudumu mawili, ili kuusafirisha kutoka katika eneo hilo la shamba na kupeleka sehemu ambayo anahitaji.

Barabara pana na refu ambayo inatengenezwa katika kiwango cha lami, ikiwa ni nyakati za usiku na gari kubwa lenye uzito mkubwa likiwa linashindilia ili kufanya barabara hiyo kuwa imara na kuistahimili uzito wa magari makubwa ya mizigo.

Gari kubwa ambalo linatumika kwa ajili ya kuchimb udongo au kusambaza katika barabara ya vumbi ambayo inatengenezwa ili kuwa ya lami, na kuweza kutumiwa na vyombo vya moto, ili kurahisisha usafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine.

Barabara refu na pana ambayo inatengenezwa kwa kiwango cha lami ikiwa katika hatua za maandalizi, ambapo lami imeshamwagwa ikikandamizwa kwa kutumia chombo cha usafiri chenye uzito mkubwa. Ili barabara hiyo kuwa na uimara na kustahimili uzito wa magari makubwa ya mizigo.

Barabara refu na pana iliyotengenezwa kwa kiwango cha lami ambayo hutumiwa na vyombo vya usafiri kama vile magari na pikipiki, pembeni kukiwa na nafasi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaopita kutoka katika eneo moja kuelekea katika eneo lingine.

Mteja au mwanamke akiwa anapokea mzigo ambao ameuagiza au kununua na kuletewa na dereva aliyevaa kofia, anayetumia usafiri wa pikpiki yenye magurudumu mawili na amevalia tisheti ambayo ina nembo ya kampuni.

Nyakati zikiwa ni za usiku kwani kuna mwanga hafifu utokanao na taa zilizofungwa, pembezoni mwa barabara ya lami, ambayo hutumiwa na vyombo vya moto kama vile; magari pamoja na pikipiki na pia watu wakiwa wanavuka kutoka upande mmoja kuelekea upande mwingine.

Barabara refu na pana ikiwa katika hatua za utengenezaji ili kuwa katika kiwango cha lami, tayari lami imesha mwagwa ikikandamizwa na chuma kizito ili kuweza kuwa imara na kustahimili magari makubwa ya mizigo.

Baraja kubwa na imara lililo tengenezwa vizuri hili kuweza kustahimili uzito wa magari makubwa ya mizigo yanayopita upande wa juu, upande wa chini kukiwa na uwazi unao ruhusu maji kutiririka na kupita sehemu hiyo.

Kituo Kidogo ambacho kina madereva pamoja na wateja kukiwa kuna vyombo vya usafiri ikiwa ni pikipiki mbili, zinazotumika kubeba wateja na kuwatoa katika eneo hilo, kupeleka eneo wanalohitaji.

Shughuli za ujenzi wa daraja au barabara inayopita kwa juu, zikiwa zinaendelea ili kutokusababisha msongamano au foleni kubwa ya magari. Kukiwa na watu wanaofanya shughuli mbalimbali na vifaa kama vile magari vinavoleta vitu vya kufanyia kazi.

Barabara pana na ndefu ya vumbi ambayo ipo katika marekebisho au matengenezo ya kuwa barabara yenye kiwango cha lami, lami ikiwa imekwisha mwagwa na kukandamizwa kwa chombo kizito ambacho kinaifanya lami hiyo kuwa imara zaidi.

Kijana wa kiume ambaye ni dereva amevaa kofia ya kumkinga asipatwe na ajali, na kusimama pembeni ya chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki yenye magurudum mawili yanayotumiwa kusafirisha mtu au mteja na kumpeleka pale atakapohitaji.

Eneo la barabarani kukiwa na mkusanyiko wa watu wengi wa kike na wa kiume wa umri tofauti, wakiwa wanasubiri vyombo vya usafiri ikiwa ni magari ili waweze kupanda na kupelekwa sehemu wanayohitaji katika shughuli zao za kila siku.

Chombo cha usafiri ambalo ni gari dogo la matairi manne lenye rangi nyeupe, linalotumiwa na wateja kwa ajili ya kukodishwa na kupelekwa sehemu ambayo unahitaji kwenda pale ambapo utalipia kiasi kinachohitajika.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya shughuli ya utengenezaji au ukarabati wa barabara kwa kutumia zege, ikiwa ni mchanganyiko wa mchanga, simenti na maji ikichanganywa na gari kubwa na kumwaga katika mashimo madogo yaliyopo barabarani.

Chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki yenye matairi matatu yenye tela kubwa kwa nyuma, linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia mizigo na kusafirisha kutoka katika maduka na kwenda mahali ambapo, mteja ameagiza aletewe mzigo wake.

Matengenezoa yakiendelea ya barabara refu na pana ambapo tayari vyuma vimekwisha lazwa ili kuifanya barabara hiyo kua imara ndipo lami itamwagwa kwa juu na kisha kukandamizwa ili iweze kutumiwa na kudumu kwa muda mrefu pasipo kuharibika.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamepanda chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki yenye magurudumu mawili, mmoja akiwa ni dereva amekaa mbele akiongoza chombo hicho na mwingine akiwa ni mteja ameketi nyuma akiendeshwa.

Barabara refu na pana iliyotengenezwa kwa kiwango cha lami inayotumiwa na vyombo vya moto kama vile magari, huku pembezoni kukiwa na eneo lililo na uwazi na barabara ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu, kuweza kupita.

Kiwanda kilicho na mashine au mitambo ambayo inatumika kwa ajili ya kubadilisha uchafu au taka ziweze kuwa bidhaa mpya zinazofaa kutumika tena. Teknolojia hii ni muhimu kwani inasababisha kuwa ja utunzaji wa mazingira.

Eneo la choo ambalo lina vyumba vingi, vinavyotumika kwa ajili kuhifadhia taka mwili kama vile kinyesi au mkojo, pia kuna sehemu ya kujisafishia au kunawa mkono wakati umemaliza haja zako.

Vijana wakiume wakiwa katika jitihada za usafishaji wa mazingira kwa kukokota vifurushi vidogo vya taka vilivyo tupwa pembezoni mwa barabara, na kuvipakiza katika gari kubwa ambalo husafirisha na kupeleka katika maeneo maalumu yaliyo tengwa kwa ajili ya kuifadhi uchafu.

Kijana wa kike akiwa anajishughulisha na shughuli ya usafishaji wa mazingira kwa kufagia eneo la watembea kwa miguu, akitumia fagio lenye fito refu na chelewa kwa mbele ikiwa ni jitahada za utunzaji wa mazingira.

Wafanya kazi wa kiume wakiwa wanafanya jitihada za usafishaji wa mazingira kwa kusanya vifurushi vya taka vilivyo tupwa pembezoni mwa barabara na kupakiza katika gari kubwa, ambalo husafirisha taka hizo na kupeleka katika maeneo maalumu yaliyotengwa kwa ajili ya kuhifadhia uchafu.

Eneo maalumu ambalo linatumika kutupa uchafu ikiwa ni jalala au dampo kukiwa na magari makubwa yenye vifurushi au viroba vya takataka, vikimwagwa katika eneo hilo tofauti na sehemu ya makazi ya watu au ofisi.

Eneo la dampo au jalala ambapo uchafu wa aina mbalimbali unatupwa, eneo hilo halina makazi ya watu kwani huweza pata madhara au magonjwa ya mlipuko. Kuna uchafu wa mabaki ya vyakula, mifuko ya plastiki, makaratasi au vyupa, kukiwa na watu pamoja na magari yanayoleta taka.

Chomba chenye muundo wa ndoo kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki kinachotumiwa kwa ajili ya kuhufadhia taka ngumu kwa muda mfupi, kabla ya kuweza kupeleka katika maeneo maalumu yaliyohifadhiwa kwa ajili ya kutupa taka hizo.

Mwanamke aliyevaa koti refu la rangi ya bluu na vitendea kazi vinavyo mkinga asipatwe na magonjwa kama vile glovu za mkononi, barakoa, na kofia akiwa anafanya shughuli ya kusafisha mazingira kwa kukusanya na kuhifadhi katika kifurushi kidogo.

Mifuko ya plastiki ya rangi tofauti, ikiwemo nyeusi, ya njano, na myeupe, inatumika kwa ajili ya kuhifadhia uchafu katika vifurushi vidogo vidogo na kukusanywa eneo moja, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa katika maeneo maalum ya kuhifadhia taka.

Vijana wakiwa wanafanya shughuli ya usafishaji wa mazingira wakikusanya vifurushi vidogo vya taka vilivyotupea pembezoni mwa barabara katika makazi ya watu au maofisi, na kupakiza katika gari kubwa ambalo hupeleka taka hizo maeneo maalumu ya kuhifadhia uchafu.

Vyumba viwili vidogo vyenye rangi ya bluu vikiwa na milango ambapo kuna michoro ya mwanamke na mwanaume, ikiashiria kuwa hilo ni la choo linalotumika kuhifadhia taka mwili kama vile mkojo au kinyesi.

Wafanyakazi wakiwa katika eneo la kazi au kiwanda wanafanya shughuli ya usafishaji wa mazingira kwa kudeki sakafu ngumu wakitumia maji mengi yanayotoka katika bomba, na mifagio ili kusugulia katika eneo hilo liweze kuwa safi na salama.

Pipa dogo la plastiki lenye rangi nyeusi, ambalo hutumika kwa ajili ya kuhifadhia taka zinazo tumika majumbani katika makazi ya watu, likiwa lina mfuniko juu ili kuzuia harufu mbaya itakanayo na uchafu. Taka hizo hupelekwa katika maeneo maalumu ya kuhifadhia uchafu.

Eneo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vyuma vya rangi ya bluu pembezoni mwa nyumba inayotumika kwa ajili ya kuhifadhia taka kama vile maboksi, karatasi, au mifuko ya plastiki. Pembeni kukio na mifagio kwa ajili ya kufanyia usafi.

Mapipa madogo na mifuko ya plastiki inayotumika kuhifadhia taka zitokazo majumbani au maofisini, zimewekwa pembezoni mwa barabara ya watembea kwa miguu. Tayari kuja kuchukuliwa na gari na kupelekwa katika maeneo ya kutupia taka ikiwa ni dampo au jalala.

Vyumba viwili zidogo vyenye ngazi za kupandia katika milango yenye picha ya mwanamke na mwanaume, ikiashiria kuwa eneo hilo panatumika kwa ajili ya kuifadhia takamwili kama vile kinyesi pamoja na mkojo, ambapo inajulikana kama choo.

Gari kubwa na imara lililofungwa tela ya chuma kwa nyuma, ambalo linatumika kuhifadhia vifurushi vya uchafu, vinavyowekwa pembezoni mwa barabara, kisha kusafirisha na kupeleka katika maeneo maalumu yaliyotengwa kwa ajili ya kuhifadhia uchafu.

Eneo maalumu lijulikanalo kama choo ambalo hutumiwa kwa ajili ya haja ndogo maalumu na wanaume, likiwa lina kitufe kwa juu ambacho hubonyezwa kisha maji hutiririka na kusafisha eneo hilo kuwa safi muda wote.

Eneo la jalala au dampo ambapo kuna kuta mbili ndefu zilizokutana ikitumika kwa ajili ya kuhifadhia uchafu au taka ngumu kama vile makaratasi, makopo, maboksi, mifuko ya plastiki au mabaki ya vyakula.

Eneo la jalala au dampo ambapo panatumika kwa ajili ya kuhifadhia uchafu kama vile mifuko ya plastiki, makaratasi, au mabaki ya vyakula, kukiwa kuna mbuzi anayekula majani pembezoni na ofisi za watu au makazi zikionekana kwa mbali.

Kifaa kidogo cha plasitki chenye muundo wa ndoo, ambacho kina matundu madogo, kikitumika kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu; zitokanazo maofisini au majumba ya watu, kisha kwenda kutupwa sehemu maalumu ya jalala au dampo.

Mifuko ya plastiki iliyotumika kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu katika vifurushi vidogo vilivokusanywa sehemu moja, vikisubiri kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa katika maeneo maalumu yaliyotengwa na serikali au jamii kwa ajili ya kuhifadhia uchafu.

Chumba kidogo chenye muundo wa pembe nne kilichozungukwa na kuta katika pande zote, ambacho kinatumika kwa ajili ya kuhifadhia taka za kimiminika kama vile kinyesi au mkojo. Ili kutokusambaza na kusababisha magonjwa.

Vifurushi vidogo vya taka pamoja na mapipa ya plastiki yanayohifadhi taka, yamewekwa pembezoni mwa barabara tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa katika maeneo maalumu yaliyotengwa kwa ajili ya kuhifadhia uchafu.

Mapipa madogo ya plastiki ambayo yana matairi madogo yanayosaidia au kurahisisha wakati wa uvutaji, yanatumikà kwa ajili ya kuhifadhia taka zitumikazo majumbani zikiwa pembezoni mwa barabara nyembamba ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mabomba marefu na manene yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi nyeusi, yanayotumiwa kwaajili ya usambazaji wa maji mengi na masafi kutoka eneo moja au kutoka katika chanzo na kwenda katika maeneo mbalimbali katika jamii.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya shughuli ya usafishaji wa mazingira kwa kukusanya taka zilizotupwa pembezoni mwa barabara katika makazi ya watu pamoja na maofisi na kuhifadhi katika magunia, ambapo hupelekwa eneo maalumu la kuhifadhia uchafu kama vile jalala au dampo.

Taka ngumu zilizokusanywa katika eneo moja ikiwa ni vijiko, uma pamoja na vikombe vya plastiki vilivotumiwa kwa ajili ya kunywea juisi. Vikiwa vimekusanywa tayari kwa kupelekwa katika maeneo ya kuhifadhia uchafu.

Wafanya kazi wa kike na wa kiume waliopo katika eneo la kazi wakifanya zoezi la usafishaji kwa kudeki, wakitumia maji mengi pamoja na ufagio na kusafisha sakafu ili waweze kuishi au kufanya kazi katika mazingira safi na salama.

Mfuko wa plastiki na karatasi ndogo vyote zikiwa na rangi nyeusi, vinatumika kwa ajili ya kuhifadhi taka za majumbani au maofisini kabla ya kuweza kusafirishwa, na kupelekwa katika maeneo maalumu ya kuhifadhi uchafu.

Kifaa cha plastiki cha rangi ya bluu chenye muundo wa ndoo kikiwa kina matundu madogomadogo, kinatumika kwa ajili ya kuhifadhia uchafu katika makazi ya watu au sehemu za ofisi na kwenda kutupwa mahali stahiki.

Pipa dogo lililotengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi nyeusi linalotumiwa kwa ajili ya kuhifadhia taka za majumbani au maofisini, ili kutunza mazingira kuwa safi muda wote. Likiwa lina mfuniko juu ili kuzuia harufu mbaya isiweze kutoka.

Eneo lenye mwamba mkubwa ambalo hutumiwa kwa ajili ya kuhifadhia taka au uchafu pamoja na taka za vimiminika, eneo hili ni maalumu lijulikabalo kama jalala au dampo.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye uwazi mkubwa, ambacho kina magunia marefu na mapana yaliyojazwa vitu mbalimbali vya kielektroniki vilivoharibika, wakiwa wanachagua au kutafuta kitu ambacho kinafaa kutumika tena.

Gari kubwa la rangi ya kijani lenye tela la nyuma kwa nyuma linalotumika kukusanya uchafu au vifurushi vinavyotupwa pembezoni mwa barabara na kupelekwa katika maeneo maalumu ya kuhifadhiwa uchafu yaliyotengwa na serikali au jamii.

Vijana wa kike na wakiume walio vaa kofia vichwani, glovu mikononi na makoti ya rangi ya njano wakifanya shughuli ya usafishaji wa mazingira wa kukusanya taka au uchafu uliorundikana eneo moja wakihifadhi na kupeleka katika maeneo ya kuhifadhia taka ambayo ni jalala au dampo.

eneo la jalala au dampo ambalo limetengwa mahali kwa ajili ya kuifadhia uchafu au taka kama vile mifuko ya plastiki, makaratasi, mabaki ya chakula au chupa, kukiwa kuna watu wanaotafuta vitu vya thamani au vitu vinavyofaa kutumika tena.

Eneo la jalala au dampo lililopo katika kona ya kuta mbili zilizokutana, eneo hilo linatumika kutupia taka au uchafu wa aina mbali mbali yakiwemo; makopo, makaratasi, mifuko ya plastiki au mabaki ya vyakula.

Mifuko ya plastiki inayotumika kuhifadhia taka ngumu imetengwa katika eneo moja, ikisubiri kusafirishwa na kupelekwa katika maeneo maalumu, ambayo yametengwa na kuhifadhiwa kwa ajili ya kutupwa uchafu.

Kijana wa kiume akiwa amening'inia katika gari kubwa ambalo linapita barabarani likikusanya vifurushi vya takataka, zilizotupwa na kuzipeleka katika eneo maalum ambalo limehifadhiwa na kutengwa na serikali au jamii kwa ajili ya uchu.

Vijana wa kiume waliovaa mabazi ya kijani, wakifanya shughuli ya usafishaji mazingira, kwa kukusanya viroba vidogo vilivyotupwa pembezoni mwa barabara, wakipakiza katika gari, kisha kupeleka viroba hivyo katika maeneo ya kuhifadhia takataka.

Eneo amabalo linatumika kuifazia vyuma vyenye kutu vilivyotoka katika mashine au vifaa mbalimbali kama vile magari au injini za mitambo zimetupwa au kukusanywa katika eneo moja.

Eneo la jalala au dampo ambapo panatumika kwa ajili ya kuhifadhia uchafu au taka za aina mbalimbali, kukiwa kuna watu wanaotafuta vitu vya thamani au vinavofaa kutumika tena. Pia kuna magari makubwa yanayoleta uchafu huo sehemu hapo.

Mapipa mawili yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi ya bluu, yakiwa pembezoni mwa mlango wa chuma. Mapipa hayo yanatumika kuifadhia taka au uchafu kabla ya kuweza kusafirishwa na kupelekwa katika maeneo maalumu ya kuifadhia taka.

Mifuko midogo ya plastiki yenye rangi nyekundu na rangi ya njano, ambayo ina nembo inayoonyesha kuwa taka zilizohifadhiwa ni hatarishi kwa binadamu au wanyama, kwani zinaweza kusababisha magonjwa katika afya.

Eneo maalumu lenye uwazi mkubwa lisilokuwa na makazi ya watu, limetengwa maalumu kwa ajili ya kuhifadhia uchafu kama vile: makaratasi, mifuko ya plastiki, chupa, maboksi au mabaki ya vyakula, kukiwa na watu wanaotafuta vitu, vinavyofaa kutumika tena.

Eneo pana na lenye uwazi mkubwa ambalo limetengenezwa chini ya ardhi, lenye miundombinu ya kisasa ambayo husaidia majitaka kupita au kutoka katika sehemu moja na kuelekea katika sehemu nyingine.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa mavazi ya rangi ya bluu na vifaa vya kujikinga kama vile glavu za mikono, barakoa na guwafia wakifanya shughuli ya usafishaji wa mazingira wakimwaga uchafu katika eneo la dampo au jalala.

Uchafu au taka ngumu zikiwa zinateketezwa kwa kuchomwa moto; hii ni mbinu moja wapo ya usafishaji au utunzaji wa mazingira, kwa kukusanya taka katika eneo moja kisha kuzichoma, na zenyewe hubadilika na kuwa majivu.

Vijana wa kike na kiume wakiwa wanatunza mazingira kwa kufagia takataka au uchafu, wakitumia mifagio mirefu ya chelewa na kuhifadhi taka hizo katika tolori dogo ambalo husafirisha na kupeleka katika eneo maalumu la kuhifadhia taka.

Mapipa dogo ya rangi nyeusi yaliyo tengenezwa kwa kutumia plastiki yana tumika kwa ajili ya kuhifadhia taka za aina mbalimbali kulingana na rangi ya mfuniko. Mfuniko wa njano ikiashiria taka zinazofaa kutumika tena, mfuniko wa mwekundu ikiashiria taka zisizofaa kutumika, na mfuniko wa kijani ikiashiria taka za oganiki.

Vijana wa kike na wa kiuke wakiwa wanafnya shuguli ya usafishaji mazingira kwa kusanya taka zilizo zagaa mitaani, wakihifadhi katika magunia kisha kupakiza katika gari ambalo husafirisha na kuzipeleka eneo maalumu la dampo au jalala.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa katika eneo la jalala au dampo ambapo uchafu wa aina mbalimbali kama mabaki ya vyakula, makaratisi, mifuko ya plastiki na chupa vimetupwa. Wakitafuta vitu ambavyo vinafaa kutumika tena.

Mabomba marefu na mapana, yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma, tayari yamekwisha pata kutu kutokana na kupitisha maji kwa muda mrefu, yakiwa yamechimbiwa katika ardhi. Maji hayo ni maji taka ambayo hutolewa eneo moja na kupelekwa eneo lingine.

Chombo kikubwa chenye muundo wa ndoo ambacho kimetengenezwa kwa plastiki, kikitumika kwa ajili ya kuhifadhia taka au uchafu kwa mda mfupi, kabla ya kuweza kupelekwa katika maeneo maalumu yaliyotengwa kwa ajili ya kuhifadhia taka.

Eneo ambalo lina majengo mabovu yasiyotumiwa na watu, kukiwa kuna uchafu au taka zilizokusanywa katika eneo hilo. Taka hizo ni kama vile maboksi, makaratasi, mifuko ya plastiki pamoja na mabaki ya vyakula.

Eneo maalumu lenye uwazi mkubwa, lisilokuwa na makazi ya watu lijulikanalo kama dampo au jalala, ambalo hutumika kwa ajili ya kutupa uchafu wa aina mbalimbali, kama vile mifuko ya plastiki, chupa, vyakula vilivyo baking, pamoja na makaratasi.

Eneo ambalo linatumika kwa ajili ya kuhifadhia uchafu au taka ngumu kama vile maboksi, makaratasi, mifuko ya plastiki au chupa za maji lililopo katikati ya majengo ya makazi ya watu au ofisi za kufanyia biashara.

Eneo dogo lililochimbiwa kwa chini lililo na umbo la pembe nne, likitengenezwa kwa kutumia matofali pamoja na simenti, eneo hilo hutumika kwa ajili ya kuhifadhia majitaka yenye harufu chafu au ambayo huweza sababisha magonjwa ya milipuko.

Gari kubwa lililofungwa tera kwa nyuma la rangi ya kijani, ambalo hutumika kukusanya taka au uchafu unaowekwa pembezoni mwa barabara, likiwa lina chuma chenye muundo wa mkono, kikibeba taka a kuzimwaga katika gari hilo ili kupeleka majalalani.

Mapipa madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki za rangi ya njano zikiwa zina matairi madogo yanayosaidia wakati wa kusukuma, na mifuniko ili kuzuia harufu mbaya ya uchafu utakaohifadhiwa katika mapipa hayo.

Vijana wa kike na wa kiume wakishirikiana katika shughuli ya usafishaji na utunzaji wa mazingira, wakifanya shughuli ya kufagia katika maeneo ya pembezoni mwa barabara na kukusanya uchafu, kisha kupakiza katika gari ambalo hupeleka takataka hizo eneo maalumu la kuhifadhi taka.

Eneo lililo na uwazi mkubwa pasipokua na makazi ya watu linalotumika maalumu kwa ajili ya kuhifadhia uchafu kama vile mifuko ya plastiki, makaratasi, mabaki ya vyakula, chupa zilizotumika. Watu wakiwa wanatafuta vitu vya thamani au vinavofaa kutumika tena.

Eneo lenye uwazi mkubwa lisilokuwa na makazi ya watu ambapo pametengwa maalumu kwa ajili ya kuhifadhia uchafu kukiwa na taka za aina mbalimbali kama vifurushi, mifuko ya plastiki, maboksi au chupa pamoja na magari yanayoleta taka hizo.

Eneo dogo la chumba chenye muundo wa pembe nne kikizungukwa na kuta katika pande zote ambacho kinatumika kuhifadhia taka za kimiminika, ili zisiweze kusambaa hovyo na kuchafua mazingira au kusababisha magonjwa ya milipuko.

Pipa dogo liilotengenezwa kwa kutumia plastic lenye rangi nyekundu likiwa na matajiri madogo yanayorahisisha wakati wa usukumaji, linatumika kuhifadhi taka ngumu ikiwa ina mfuniko unaofunika ili kuzia harufu mbaya isiwaze kutoka.

Eneo la ardhi lililochimbwa mtaro mrefu, ili kuruhusu maji taka yaweze kupita au kutiririka na kutokusababisha madimbwi ambayo huweza kusababisha madhara kwa afya ya binadamu, pale ambapo vijidudu kama mbu watafanya makazi ya kuishi.

Eneo maalumu lijulikanalo kama choo ambapo kimesakafiwa kwa kutumia vigaye katika kuta na sakafu, choo hicho kinatumika kwa ajili yakuhifadhia taka mwili kama vile mkojo au kinyesi.

Eneo ambalo ni kama kiwanda kidogo ambacho kina mashine au mtambo pamoja na taka ambazo ni chupa za plastiki, za soda pamoja na maji, zikiwa zimehifadhiwa katika magunia zikifanyiwa mchakato wa kubadilishwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika tena.

Magunia marefu na makubwa yamekusanywa katika eneo moja yakitumika kuhifadhia taka za aina mbalimbali kama vile plastiki zilizovunjika, maboksi, mifuko, mabaki ya vyakula yamekusanywa sehemu moja tayari kwa kusafirishwa na kupelekwa maeneo ya kuhifadhia taka.

Katika mazingira ya hospitalini, kukiwa kuna wafanyakazi wa kike na wa kiume wakikabidhiwa vifaa mbalimbali yakiwemo mapipa, madogo, na ndoo za plastiki za rangi tofauti tofauti zinazotumika kuhifadhia taka ngumu ikiwa ni jitihada za kutunza mazingira kuwa safi.

Kijana wa kiume akiwa katika mazingira ya hospitalini anakusanya vifurushi vya uchafu, akihifadhi katika toroli dogo ile kupelekwa mahali maalumu palipotengwa kwa ajili ya kuhifadhia uchafu huo hatarishi, unaoweza sababisha magonjwa au kwenda kuchomwa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wanafanya zoezi la usafishaji wa mazingira kwa kufagia uchafu wakitumia mifagio mirefu ya cherewa, na kuweka katika toroli dogo na kupeleka sehemu ya kuhifadhia taka hizo.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wanajishughulisha na shughuli ya kusafisha mazingira, kwa kufagia uchafu uliopo pembezoni mwa barabara au maeneo ya kufanyia biashara, na kuhifadhi katika toroli ambalo mmojawapo anaendesha na kuzipeleka taka hizo katika sehemu ya kuhifadhia uchafu.

Kifaa kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma chenye muundo wa ndoo, ambacho hutumika kuhifadhia taka kabla ya kwenda kupelekwa katika maeneo maalumu ya kuhifadhia uchafu. Kifaa hicho hufunguka mfuniko wenyewe pale ambapo mtu atakanyaga katika sehemu husika.

Kifaa kikubwa kilichotengenezwa kwa kutumia chuma, ambacho kimehifadhiwa taka za aina mbali mbali, kama vile maboksi, vifaa vya kietroniki, mifuko ya plastiki, chupa, tayari kimekwisha jaa na uchafu huo unapaswa kupelekwa katika majalala au dampo.

Chombo kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki, chenye muundo wa ndoo, japo kina matundu madogo kinatumiwa kwa ajili ya kuhifadhia uchafu kwa muda mfupi kabla ya kuweza kuhamishwa au kupelekwa katika maeneo maalumu ya kuhifadhia taka.

Eneo la jalala au dampo ambalo lipo pembeni ya kuta refu ni sehemu ambapo takataka zinatupwa kama vile makaratasi, mifuko ya plastiki, chupa, maboksi au mabaki ya vyakula. Ili kutokuchafua mazingira.

Eneo hatarishi ambalo linatumika kuhifadhi maji machafu yaliyotwama, pamoja na mifuko au makopo ya plastiki ambayo yanaweza kusababisha hatari ya magonjwa ya mlipuko katika afya ya binadamu.

Vijana wakiwa wanafanya shughuli ya usafishaji wa mazingira kwa kukusanya vifurushi vidogo vya chafu vilivvyotupwa pembezoni ya barabara, katika makazi au maofisi ya watu na kuipakiza katika gari kubwa ambalo linasafirisha na kuipeleka dampo.

Mifuko ya plastiki ya rangi nyeusi inatumika kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu katika vifurushi vidogo vilivyokusanywa katika eneo moja tayari kwa ajili ya kusafirishwa au kupelekwa katika maeneo maalum yaliyotengwa kwa ajili ya kuhifadhia uchafu.

Chombo kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma chenye muundo wa ndoo, kikiwa kipo katika ofisi kinatumika kwa ajili ya kuhifadhia taka pale ambapo mteja atakanyaga sehemu fulani, mfuniko utafunguka pasipo kushika. Chombo hicho kinahifadhi taka kisha taka hizo hupelekwa sehemu maalumu ya kuhifadhia uchafu.

Eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa uchafu lijulikanalo kama dampo au jalala kukiwa kuna watu wanaotafuta vitu vya thamani au vinavyofaa kutumika tena, pia kuna gari linaloleta uchafu huo na kumwaga katika jalala.

Tanki kubwa la plastiki la rangi nyeusi likiwa limewekwa pembezoni mwa nyumba ambayo hutumika kama makazi ya watu likiunganishwa na mipira au mabomba, ambayo hutoa maji katika tanki hilo na kwenda sehemu mbalimbali ili iweze kutumiwa na watu.

Chombo kikubwa ambapo kina mundo wa mkono, kikitumika kwa ajili ya kuchimba ardhi au udongo ili kuruhusu maji yaweze kupita katika eneo hilo kwa urahisi zaidi ya kutoka eneo moja na kuelekea eneo lingine.

Mabomba mapana na marefu ambayo ndani yake yanapitisha maji safi na salama kutoa sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, ikiwa ni kutoka katika chanzo na kwenda katika makazi ya watu ili waweze kutumia huduma hiyo muhimu katika jamii.

Tangi kubwa la plastiki la rangi nyeusi ambalo limetengenezewa ngazi na kuwekwa katika eneo la juu, likitumika kwa ajili ya kuhifadhia maji safi ya akiba yatakayotumika pale ambapo maji yatakatika au yatakua hayatoki.

Matanki makubwa yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki yenye rangi nyeusi, ambayo hutumika kuhifadhia maji safi ya kutumika kama akiba, pale ambapo kutakuwa na uhaba wa maji au maji yasipopatikana kwa urahisi.

Gari kubwa lililofungwa tanki la chuma kwa nyuma ambalo linatumika kwajili ya kuhifadhia maji safi, kisha kusambaza maji hayo katika majumba au maofisi ya watu ili watu waweze kupata huduma hiyo kwa urahisi.

Bomba refu na nene likiwa linatumika kwa ajili ya kusafirisha maji safi au maji taka kutoka katika eneo na kwenda katika eneo lingine, bomba hili linaonekana kwenda katika kisima kidogo kilichopo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa wavu.

Bomba refu lenye rangi ya kijani, limepita juu ya mfereji mwembamba unaotiririsha maji taratibu. Bomba hilo linatumika kupitisha maji safi kutoka katika kisima kimoja kuelekea katika kisima kingine, kisha kusambazwa kwa watu wenye uhitaji wa huduma hiyo.

Mabomba myembamba na marefu ya rangi ya kijani, yakiwa yamelazwa chini. Mabomba haya hutumika kwa ajili ya usafirishaji wa maji safi kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, yakirahisisha usambazaji wa huduma hii muhimu katika jamii.

Mabomba madogo na membamba ya plastiki yamelazwa chini yanatumika kwaajili ya kusafirisha maji safi kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, ikiwa ni jitihada za kusambaza huduma hiyo muhimu katika jamii.

Mabomba membamba na marefu ya rangi ya kijani, ambayo huunganishwa na kutumika kwa ajili ya kusafirisha maji safi, kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, ikiwa ni jitihada za usambazaji wa huduma hiyo muhimu katika jamii.

Wafanyakazi wa jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wanafanya shughuli ya kuchimba mferejinl mdogo katika ardhi, kisha kufukia mabomba marefu ambayo yanasambaza maji safi, kutoka eneo moja na kwenda eneo lingine.

Mabomba manene na marefu yaliyopita juu ya mfereji mdogo unaopitisha maji taratibu, mabomba hayo yanatumika kwajili ya kupitisha maji safi kutoka katika kisima kimoja au chanzo na kuelekea katika kisima kingine au katika makazi ya watu.

Kisima kikubwa kilichotengenezwa kwa kutumia matofali na cementi ambacho hutumiwa kwa ajili ya kuhifadhia maji safi na kusambaza kwenda sehemu mbalimbali katika jamii, kikiwa kipo ndani ya uzio wa fito refu zilizozungushiwa wavu.

Bomba refu na nene ambalo linatumika kwa ajili ya kusafirisha maji safi, kutoka katika eneo moja ikiwa ni chanzo na kwenda katika eneo lingine ikiwa ni kwa matumizi ya watu, linaenda katika kisima kilichopo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa wavu.

Gari kubwa lililofungwa tela la chuma kwa nyuma ambalo linajazwa maji safi yatokayo kwenye matanki ya plastiki, kisha gari hilo kusambaza maji katika maofisi au makazi ya watu ili kuwauzia na kujipatia kipato.

Gari kubwa ambalo lina tanki kwa nyuma la chuma, lenye rangi ya bluu, linalotumika kubebea maji safi kisha kuyasambaza katika majumba ya watu wanaoishi au maofisini, na kuwauzia; ikiwa ni jitihada za usambazaji wa huduma hii muhimu katika jamii.

Wafanya kazi wakiwa wanafanya shughuli ya kuchimba mtaro au ardhi na kuunganisha mabomba marefu ya plastiki yatakayotumika kusafirisha maji safi kutoka eneo moja au kutoka katika chanzo na kwenda kwa watu mbalimbali katika jamii.